Haya ni mandhari ya darasani. Hiki ni kitabu cha gredi ya pili. Ni cha somo la mazingira. Kinanuiwa kusaidia mwalimu anapofunza mfumo mpya wa kilimo.

Haya ni mandhari ya elimu. Bango hili linaonyesha maandishi yaliyoandikwa kama vile shuleni mwetu huwa tunatii sheria, huwa tunafanya kazi pamoja, huwa tunatii walimu wetu, huwa tunafika kwa wakati, huwa hatukati tamaa na kadhalika.

Haya ni mandhari ya shuleni. Bango hili linazungumzia kuhusu usafi wa mwili, nguo, viatu, nywele, kucha. Na pia, linazungumzia kuhusu kunawa mikono kila mara.

Haya ni mandhari ya darasani, kuna chati ambayo inayoonyesha herufi kubwa, ndogo na picha, pia kunayo ambayo inayoonyesha miezi ya mwaka kama vile Oktoba, Novemba na Desemba.

Haya ni mandhari ya shuleni. Kuna ghorofa kubwa lenye madirisha mengi. Kwenye ua, kuna bango ambalo limeandikwa, kwamba mtu yeyote anaye ingia, anafaa apitie kwenye ofisi kwanza.

Haya ni mandhari ya shuleni. Mlango huu wa hudhurungi, una kibango ambacho kinaonyesha kuwa chumba hiki ni maabara ya kusomea somo la kemia na bayolojia.

Haya ni mandhari ya shuleni. Mlango wa rangi ya hudhurungi, una bango ambalo limeandikwa karibu na limeelezea kwa upana maana ya hilo jina.

Haya ni mandhari ya shuleni. Hapa ni katika chumba cha kuhifadhi tarakilishi. Kuna ubao mweupe, dirisha lenye pazia ya rangi ya hudhurungi, viti vyenye mkono wa rangi ya hudhurungi, na pia kuna tarakilishi za rangi nyeusi.

Hii ni sekta ya bima. Mchezaji kwa jina Nancy Chelangat Koech ambaye ana ulemavu wa uwezo wa kuona, ameibuka mshindi kutokana na mchezo ya riadha, anaonekana anapeperusha bendera ya kenya huku akisaidiwa na msaidizi wake.

Hii ni sekta ya elimu. Haya ni mandhari ya shuleni. Kuna kanisa, bembea za watoto zilizoundwa kutokana na chuma. Pia kuna miti yenye vivuli.

Haya ni madhari ya darasani, ukutani kuna vibango vinavyoonyesha miezi ya mwaka kama vile Aprili na Mei, pia kuna ubao mweupe ambao umeandikwa tarahe na swali kuhusu somo la dini ya waskristo.

Hii ni sekta ya elimu. Mwanadada mmoja aliyevaa sare iliyoandikwa Kenya ana ulemavu wa uwezo wa kutembea. Anacheza mchezo wa kandanda huku akisaidiwa kutembea na makucha.

Hii ni sekta ya elimu. Walemavu wa jinsia ya kike ambao wana ulemavu wa uwezo wa kutembea wamevaa nguo nyekundu huku wakipeperusha bendera ya Kenya.

Haya ni mandhari ya shuleni. Jengo hili limejengwa kwa mawe. Mabati ni ya rangi ya hudhurungi, milango pia ni ya rangi ya hudhurungi. Dirisha imepakwa rangi ya kijani. Pia kuna nyasi ambayo ni ya rangi ya kijani.

Hii ni sekta ya elimu. Bango hili lina maelezo juu ya misitu. Linaeleza aina ya misitu, umuhimu wa misitu, tishio ya uhifadhi wa misitu na jinsi ya kuhifadhi misitu hio.

Haya ni mandhari ya shuleni. Hapani katika chumba cha kuhifadhi tarakilishi. Kuna tarakilishi nne nyeusi tititi. Viti vyeupe pepepe ambavyo hutumika wakati mtu anapotumia tarakilishi hizo.

Hii ni sekta ya elimu, haya ni mandhari ya shuleni , ghorofa hili limejengwa kwa mawe lina milango ya rangi ya hudhurungi na pia lina ua mzuri wa rangi ya kijani.

Hii ni sekta ya elimu, ambapo kuna uzinduzi wa ofisi ambayo itakuwa ikiwashughulikia watoto wadogo ambao hawana uwezo wa kusikia.

Hii ni sekta ya elimu. Haya ni mandhari ya uwanjani. Watu wawili mmoja wa jinsia ya kike na mwingine wa jinsia ya kiume wanashiriki katika mbio. Aliye upande wa kushoto ana ulemavu wa uwezo wa kuona. Anasaidiwa na aliye upande wa kulia wakati anapokimbia.

Watu kumi na wawili akiwemo mlemavu mmoja wa jinsia ya kike kutoka committee ya michezo ya olimpiki , wamepewa milioni tano.

Hii ni sekta ya elimu. Haya ni mandhari ya darasani. Kuna ubao mweupe pepepe, rula ya rangi ya machungwa, dawati na viti vya rangi ya hudhurungi.

Hii ni sekta ya elimu. Haya ni mandhari ya darasani. Mwalimu huyu ameweka kazi za watoto za somo la Hisabati ukutani, ili waweze kuona maendeleo yao.

Haya ni mandhari ya shuleni. Kuna ua wa rangi ya manjano na kijani nyasi, rangi ya maji nyeusi, miti yenye kivuli na mlingoti wa rangi nyeusi na nyeupe.

Hii ni idara ya elimu. Mwanariadha aliye upande wa kulia, ana ulemavu wa uwezo wa kuona. Anashiriki mbio za mita elfu tano huku akisaidiwa na msaidizi wake aliyevaa vesti na kaptura nyeusi.

Hii ni sekta ya elimu. Wachezaji wawili ambao wana ulemavu wa mguu moja wanacheza kandanda. Mmoja amevalia sare nyeupe na nyekundu ilhali mwingine ana sare ya kijani na nyeupe.

Haya ni mandhari ya darasani. Kitabu hiki ni cha Kiswahili. Kinaonyesha aina mbalimbali ya vyombo vya usafiri. Imetoa mifano mitatu ya lori, gari moshi na baiskeli.

Hii ni sekta ya elimu. Huyi ni Samson Ojuka. Ni mchezaji kutoka Kenya. Anashirika katika mchezo wa kuruka chini.

Haya ni mandhari ya elimu. Huu ni mtihani wa somo la dini la wakristo linaonyesha maswali kutoka nambari ya nane hadi kumi na nne. Mwanafunzi huyu amepata maswali mawili peke yake.

Hii ni sekta ya elimu. Hapa ni uwanjani. Wanakandanda walemavu wa timu mbili wanaonekana wakicheza na mpira. Pia kuna refa anayehakikisha kuwa mchezo unachezwa vizuri.

Hiki ni chumba cha kuhifadhi tarakilishi. Kuna tarakilishi nne nyeusi tititi. Vitu vyenye mikono zaidi ya kumi na viti viwili vya plastiki nyeupe. Pia kuna madirisha matatu. Mawili yana pazia, na moja halina.

Hapa ni darasani, kuna ubao wa rangi nyeupe umeandikwa kwa kalamu ya wino ya samawati, maandishi hayo yanaonyesha siku, tarehe, mwaka na mahali ambapo michezo mbalimbali itafanyika.

Haya ni mandhari ya shuleni, mchezaji aliyevalia tishati nyeusi na kaptura ya rangi ya kijivu anacheza mchezo wa kuruka chini.

Hii ni idara ya elimu. Chati inaonyesha kule maji hutoka kwa mfano mvua, matumizi ya maji kama vile kupika. Vile maji huchafuka kama vile kutupa taka ovyo ovyo. Jinsi ya kuhifadhi maji kama vile kufunga mfereji wakati hautumiki.

Haya ni mandhari ya darasani. Kuna ubao mweupe pepepe na rula ya kupigia mstari ubao. Ubao huu umeandikwa somo la Kiswahili. Maandishi haya yanaashiria kwamba mwalimu alikuwa anafunza kuhusu herufi ndogo.

Hii ni sekta ya elimu. Hiki ni kitabu cha Kiswahili, kinaonyesha sarufi ya matumizi ya hiki na hivi. Pia kimetoa mifano miwili inayoonyesha matumizi hayo.

Haya ni mandhari ya darasani. Hiki ni kitabu cha somo la kiswahili cha mwanafunzi wa gredi ya pili. Kina mchoro wa wanaume wawili kila mmoja akikalia farasi.

Huu ni mtihani wa hesabu, tayari umesahihishwa. Kunaonekana hesabu za kuongeza na za kutoa. Mwenye huu mtihani amepata alama zote.

Hapa ni darasani. Chati imeandikwa siku za wiki. Inaonyesha kuwa siku ya kwanza ya wiki ni Jumapili. Inafuatizwa na Jumatatu, j Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi.

Haya ni mandhari ya elimu. Hapa ni uwanjani. Watu wawili wameketi mwingine amesimama nyuma yao. Mwingine ameinama. Wote wanatazama wanadada wawili wanaoshiriki mchezo wa riadha.